Jengo la ghorofa moja limepakwa rangi ya kijani kibichi na rangi ya krimu. Linaonekana likiwa na ishara kubwa inayosomeka Mt. Kenya Milk Depot. Milango miwili ya bluu inayoingia ndani ya jengo hilo, imeonekana wazi. Watu wawili wanaonekana wakiingia au kutoka kwenye jengo hilo, upande wa kushoto.

Tangazo la bima kutoka Mayfair Insurance ikilenga wakandarasi. Upande wa kushoto kuna picha ya mwanamume mwenye tabasamu amevaa kofia ngumu ya bluu na shati la rangi ya samawati na tai ya rangi ya bluu. Amevuka mikono yake na kuonekana kuwa mwandisi au mkandarasi.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo kundi la watu wamekusanyika karibu na mirundo mikubwa ya nguo. Nguo hizi zimepangwa kwa wingi zikiwa na rangi na aina mbalimbali zikionyesha bidhaa zinazouzwa. Watu wengi wamejikunja au wamesimama.

Kiingilio cha duka au kituo cha kusambaza maziwa, kinachoitwa Milk ATM. Mlango wa duka una fremu ya bluu, na picha ndogo ndogo zinazoonyesha maziwa na bidhaa zake.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine ya maziwa ya Milk ATM, akiweka sarafu kwenye sehemu iliyoandikwa coin . Mashine hiyo ni nyeupe na ina picha za vibuyu za kijani pamoja na maagizo ya jinsi ya kutoa maziwa.

Soko la wazi ikionyesha rundo kubwa la matunda na mamboga mbalimbali. Kuna rundo la machungwa, nyanya na mazao mengine yaliyopangwa chini. Wauzaji wengi wamekaa chini wakihudumia wateja wao. Mazingira yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Safi ya magari matatu mapya ndani ya maonyesho cha magari. Gari la kwanza upande wa kushoto ni SUV la rangi ya fedha au kijivu likifuatiwa na gari jekundu na kisha rangi jeusi.

Mkokoteni wa kuuza bidhaa ukiwa na nembo ya Farmer's Choice kando yak, umesimama barabarani. Nkokoteni huo umefunikwa na mwavuli mkubwa wa rangi ya buluu unaotoa kivuli. Nyuma ya mkokoteni kuna madka madogo.

Gari aina ya vani lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hilo lina nembo ya Progressive credit na lina ujumbe wa quick flexible loans sms 'loan' to 23083 .

Tangazo la Britam linaonyesha mwanamke akitabasamu likisema your wellness is our priority. Bima ya malkia wa Britam inapatikana kwa shilingi mia tisa ishirini tu. Kifurushi kinajumuisha bima ya last expense cover kwa ajili ya gharama ya mazishi.

Duka ndogo la saluni na vipodozi lililopakwa rangi ya kijani kibichi. Kwenye mlango wake kuna mabango mbali mbali, yakiwemo ya huduma za M-Pesa na Airtel. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali na vipodozi.

Kuna noti za pesa za Kenye zenye thamani ya shilingi elfu moja zikiwa zimetandazwa kiasi. Noti hizi ambazo ni za rangi ya kijani na kahawia ,zina picha ya rais wa kwanza wa Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Soko lenye shughuli nyingi zilizojaa aina mbalimbali za matunda na mboga. Mbele kabisa kuna rundo la viazi kwenye sanduku la kadibodi lililokuwa chini. Karibu nalo, kuna gunia kubwa la karoti safi zilizoonyesha rangi yake ya chungwa. Juu ya karoti hizo, kuna kikapu kikubwa kilichojaa nyanya nyekundu.

Gari jeupe aina ya van labda toyota hearse lililopakiwa nje. Ndani lina dirisha lenye tinted nyeusi na stika ya mbwa mwitu mweupe .Kwenye bamba ya mbele kunaonekana kuwa na mabandiko ya manjano yanayoashiria diesel .

Waraka mweupe wenye maandishi meusi unaonekana wazi ukionyesha risiti za malipo ya kodi, juu imeandikwa KRA tax payment cash deposit ikifuatiwa na maelezo ya account ya benki. Sehemu ya katikati inaonyesha cash payment received na chini yake kuna Kenyan shillings .

Duka la M-Pesa nchini Kenya likiwa na rangi ya kijani kibichi na buluu iliyokoza, ikiashiria nembo ya huduma hiyo. Mlango wa duka una fremu ya chuma ya kijani na kuna rafu zilizojaa bidhaa ndani.

Duka la GSP Milk linalotoa bidhaa za maziwa, aiskrimu na maji ya kunywa yaliyofungashwa. Bango kubwa juu linaonyesha jina la duka na bidhaa zake huku likiwa na picha ya tembo wawili wamesimamiana pamoja na picha ya bidhaa za maziwa.

Chumba kikubwa cha maonyesho cha kisasa chenye paa refu na madirisha kubwa kikiwa na magari mengi ya kifahari ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwa umaridadi. Kuna viti vya kisasa na kaunta mabokisi.

Bango kubwa lenye rangi nyekundu na maandishi meupe linaonekana wazi likisoma Glory Forex Bureau . Bango hilo limetundikwa juu ya jengo likionyesha biashara ya kubadilisha fedha za kigeni. Chini ya bango kuna sehemu ya jengo lenye madirisha na miundo mengine.

Soko la wazi likiwa limejaa bidhaa mbalimbali za ufundi. Mwanamke mmoja ameketi chini akiwa amejikunja akitengeneza mapambo au shanga. Mbele yake na pembeni kuna vitu vingi vilivyotengenezwa kwa shanga vikapu na mapambo mengine.

Ndani ya duka au ghala, likionyesha rundo kubwa la nguo zilizokusanywa. Nguo hizi zina rangi ya michoro mbali mbali , zikiwa zimetupwa juu ya mbao. Zaonekana kama zimetoka kufunguliwa kutoka kwenye bango au zimepangwa kuuzwa.

Safu ndefu ya magari ya kifahari iliyoegeshwa kando ya barabara, yakionyesha maonyesho ya magari au uwanja wa kuuzia magari. Magari mengi yana rangi tofauti na Mercedez Benz nyeupe inaonekana mbele kabisa.

Kuna mkusanyiko wa magari kadha ya kisasa yaliyopangwa kwa ustadi. Karibu na upande wa kushoto, kuna gari jeupe lenye mistari mikali. Jirani yake gari ni la rangi ya buluu angau, inaonekana kuwa taa zake zimewashwa. Kuelekea katikati kuna magari meusi mawili makubwa.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akiwa amevaa kola ya shingo na mkono wake wa kushoto umefungwa kwenye mpira wa bluu akionyesha kuwa amejeruhiwa. Amevalia shati la rangi ya chungwa na sketi nyeusi, nyuma yake kuna chumba chenye rafu ya kitabu na meza.

Gari aina ya Toyota Prado lenye rangi la kijivu iliyokolea, limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari hili lina sahani ya leseni yenye namba KDK, lililoonyesha kuwa ni la hivi karibuni. Lina paa la mizigo na madirisha yenye rangi nyeusi. Magurudumu yake yanaonekana kuwa imara tayari kwa usafiri.

Soko la matunda la wazi lenye aina nyingi za matunda yaliyopangwa kwa rundo kubwa. Kuna ndizi zilizokomaa na mbichi zikining'inia na kuwekwa kwenye vibanda. Makabati ya chuma yanaonekana yakishikilia vyombo.

Rundo la noti za pesa za Kenya zikiwemo za shilingi elfu moja na mia tano zilizopangwa kwa umaridadi kama feni zikiashiriwa mkononi.

Tangazo la bima ya piki piki liitwalo bima Boda. Juu ya tangazo kuna picha inayoonyesha watu wawili wakiwa wamevalia kofia za usalama za manjano na fulana za usalama za manjano. wakiendesha piki piki nyekundu.

Duka au soko la bidhaa za sanaa au ufundi wa kiafrika. Sehemu kubwa imejaa sanamu za kuchongwa, barakoa za uso na bidhaa zingine za ngozi ikiwemo ngozi ya ng'ombe, yenye madoadoa meusi na meupe.

Gari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miteremko. Gari la rangi ya fedha aina ya SUV, linaonekana katikati na gari ndogo la rangi moja inayoonekana karibu kulia.

Nakala ya serikali ya stakabadhi ya malipo ya huduma za DCI Kenya kupitia e-citizen inaonyesha namba ya maombi, namba ya marejeo ya bili na tarehe ya kutoa ambayo ni seventeenth November, 2022 . Stakabadhi inadhibitisha kuwa malipo yamefanyika.

Eneo kubwa la maegesho ya magari likiwa na safu ndefu za magari mengi yaliyoegesha. Magari haya yana rangi ya aina tofauti kuanzia magari meupe, majivu, mekundu na meusi.

Bango la huduma za bima linaonyesha pikipiki ikiwa imepakiwa mbele ya abiria wawili. Abiria wa nyuma amevaa vazi la kupendeza lenye rangi mbalimbali. Maandishi kwenye bango yanaeleza huduma za bima za pikipiki.

Soko la wazi ikionyesha rundo kubwa la matunda na mboga mbalimbali yaliyowekwa chini. Kuna nyanya nyingi nyekundu, maembe ya kijani kibichi na manjano na mazao mengine yaliyopangwa vizuri, wauzaji na wanunuzi wengi wanaonekana wamekusanyika sokoni, baadhi yao wamekaa wakifanya biashara.

Samani mbali mbali ikiwemo magodoro meupe yamepangwa kwa ustadi nje ya duka. Kwenye upande wa kushoto kuna mrundikano wa soda na maji ya chupa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye kreti nyekundu ya cocacola.

Soko likionyesha stendi iliyojaa viatu vya ngozi vilivyopambwa kwa shanga. Viatu hivyo vimepambwa kwa michoro na rangi mbalimbali na vimepangwa vizuri kwenye rafu. Mwanamume mmoja amevalia tshirt ya rangi ya kijivu na jeans ya buluu akiangalia viatu hivo labda akichagua au kupanga.

Kifaa cha pesa pal ambacho kinatumika kwa malipo ya kielektroniki. Kifaa hiki kina skrini inayoonyesha kiasi cha pesa cha Tanzania 62000 .Mkono wa mtu unaonekana ukishikilia kadi ya visa ya buluu yenye chip .

Duka ndogo au kibanda cha soko kinachouza viatu na nguo zilizoumbwa kwa shanga, wanavyofanana na viatu vya asili vya Kiafrika labda kutoka jamii ya wamaasai. Viatu hivi vimetandikwa kwa wingi, vimeundwa katika safu ndefu zinazoning'inia

Duka dogo la rejareja lenye milango ya buluu na kidani limefunguka likionyesha mwanamume akisimama ndani. Baisikeli nyeupe inayoonekana imetumika na ikiwa na kikapu cha mbele imesimama nje ya duka barabarani. Kando yake kuna pikipiki na mwanamume aliyeketi juu yake. Barabara ni chafu na vumbi inaonyesha mazingira ya kawaida ya mji au kijiji.

Bango la viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, juu kuna neno currency ikifuatishwa na buying na selling . Kila safu ina bendera ya nchi na jina la sarafu kisha bei ya kununua na kuuza. Kwa mfano dola ya marekani USD ina bei ya kununua 138.0 na ya kuuza 144.0.

Tairi la gari lenye rumu ya rangi ya fedha linamwagiliwa maji kwa nguvu kutoka kwenye mtambo. maji yanaruka na kutoa povu wakati yakigonga tairi yakionyesha linaoshwa tairi lenyewe linaonekana likiwa limelegea nyuma ya hili la mbele.

Lori la kubeba mizigo la kijani kibichi aina ya Toyota Hilux, ikiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi nyingi. Magurudumu yake meusi yenye kung'aa yanaonekana wazi na sehemu ya chuma za upande zikionyesha mvuto wake.

Mikono ya mtu inaoneka ikichukua au kuweka noti za pesa, zinazoonekana kuwa elfu moja elfu moja. Ndani ya drawer ya pesa au mashine ya kuhesabu pesa, noti hizo zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa mpya. Picha inatoa taswira ya shughuli za kifedha labda katika benki au biashara.

Mikono miwili inaonekana ikikabidhiana noti za shilingi elfu moja za Kenya. Mkono mmoja unashikilia mrundiko mkubwa wa noti, huku mkono mwingine ukiashiria kuchukua baadhi ya fedha hizo. Noti hizo zinaonekana mpya na zimepagwa vizuri.

Familia yenye furaha akiwemo baba, mama na mtoto mdogo, wakiangalia kompyuta mpakato. Wote wanatabasamu na wanaonekana kufurahia kile wanachokiona. Mtoto mdogo anaashiria kwa vidole kwenye skrini ya kompyuta.

Rundo kubwa la ndizi zilizoiva zikiwa zimewekwa juu ya kitambaa cha rangi ya kijivu au zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni. Kuna aina mbili za ndizi zinazoonekana; hizi za kawaida na za njano zinazo komaa zingine zimetundikwa katika maganda mingi, na ndizi zingine za rangi ya njano iliyokolea.

Duka la nguo au soko lililojaa mikufu, bangili na vitu vingine vya mapambo vikiwa vimetandikwa na kuonyeshwa kwa wateja. Upande wa kushoto rafu ya mbao imejaa bangili na mikufu mbalimbali yenye rangi na miundo tofauti.

Huu ni mkusanyiko wa magari yaliyosimama kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Magari aina mbalimbali yanaonekana likiwemo gari ndogo nyekundu na Pickup ya rangi ya fedha. Watu kadhaa wapo eneo hilo baadhi wameketi chini kwenye nyasi.

Kibanda cha soko kinachouza vitu na mapambo mbali mbali. Kuna shanga mingi, mikufu na bangili zilizopangwa na kuning'inizwa kote kwenye kibanda. Baadhi ya shanga zimepangwa kwenye meza ya mbele.

Maonyesho makubwa ya magari yaliyofanyika ndani ya ukumbi mkubwa. Magari mengi na ya aina tofauti ya rangi mbali mbali, yamepangwa kwa ustadi kwenye sakafu iliyong'aa, huku baadhi ya magari yakiwa yamewekwa kwenye majukwaa maalum.

Mbwa mkubwa mweusi mwenye manyoya mengi akitabasamu akiwa amelala kwenye nyasi za kijani kibichi. Luga yake imetoka nje ikionyesha furaha na utulivu. Nyuma ya mbwa huyo mandari ya kijani kibichi na mwanga wa jua unaopenya kupitia kwa majani unaonekana ukitoa taswira yenye joto na utulivi.

Tangazo la bima ya nyumba, ikionyesha picha ya nyumba ya kisasa, yenye bustani na mwanamume mwenye tabasamu, Ryan Smith, waraka wa bima, bango linaonyesha kuhusu huduma za bima na nyumba, zikiwemo ukarabati wa ndani na nje ya ujenzi mpya wa nyumba.

Duka ndogo la rejereja lenye mlango mkubwa wa chuma wa rangi ya kijani linaonekana wazi. Kuna benchi ndogo ya mbao mbele ya mlango huo, kando ya mlango kuna duka linalofunguliwa linaonyesha bidhaa mbalimbali zinazopangwa kwenye rafu. Silinda za gesi za njano zinaonekana zimesimama ndani ya duka.

Bango la matangazo ya bima ya afya kama inavyoonyeshwa na maandishi makubwa HEALTH INSURANCE , juu ya bango inaonyesha icons mbalimbali vinavyowakilisha vipengee vya bima na afya kama vile bima, kinga, sera ya bima, faida, msaada na huduma za afya.

Migomba miwili midogo. Kila moja ukiwa na mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi. Migomba hii imesimama wima ndani ya ndoo nyeupe. Inaonekana kuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuuzwa.

Duka ndogo lililoko Thika, Kiambu kaunti Kenya , likitoa huduma za Mpesa. Mlango wa duka umechorwa na rangi ya kijani kibichi na maandishi meupe yanayosomeka Mpesa kwa herufi kubwa. Mbele ya duka, kuna ngazi chache zinazoongoza kwenye mlango.

Onyesho kubwa la magari lenye magari mengi mapya ya aina tofauti kama vile magari meusi, mekundu na buluu. Chumba kina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwa rundo kubwa katika vikapu vyao mbao au vyombo vingine. Bidhaa hizo zina rangi mbali mbali zikiwemo nyekundu, kijani na manjano, zikionyesha wingi na ubora.

Duka la nyaa au bucha lenye kaunta kubwa la vioo mbele ambayo ndani yake kuna vipande vingi vya nyama mbichi. Nyama zingine zikiwemo mifupa, minufo zimetandikwa juu ya ndoano.

Jengo la biashara la ghorofa mbili lililopakwa rangi ya blue na manjano likionyesha duka la maziwa. Nje ya duka kuna bango kubwa lenye maandishi Mt. Kenya milk depot na picha za bidhaa za maziwa.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari nyeusi la kifahari likiwa na magurudumu meusi meusi linaonekana upande wa mbele kulia huku gari jeupe likiwa limeegeshwa nyuma yake.

Barabara imejaa maji mengi. Kuna magari mawili yalioonekana yakiwa yamezama nusu ndani ya maji haya. Gari la rangi ya fedha limesimama mbele na lingine la rangi nyeusi liko mbali zaidi. Majengo na miti yametawanyika nyuma yakionyesha athari za mafuriko.

Tangazo la bima ya maisha likiwa kwa maandhari ya rangi ya kijivu na buluu iliyokolea. Upande wa kushoto kuna maandishi meupe makubwa life insurance na chini yake your future protected .

Hifadhi ya magari imejaa magari mengi meupe yaliyopangwa kwa safu ndefu chini ya anga la buluu. Mawingu meupe yametanda juu, yakiongeza uzuri wa mazingira. Magari yote yanaonekana kuwa mapya na safi. Yakionyesha kuwa labda yanasubiri kuuzwa au yamehifadhiwa kwa matumizi maalum.

Kwenye wingi huu kuna rundo kubwa la nguo lililokusanywa kwenye meza zikiwa na rangi mbali mbali. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakitazama kuchanganua nguo. Baadhi ya nguo pia zimewekwa juu zikionyesha aina mbali mbali ya mashatii na fulana.

Gari la kifahari la rangi ya buluu fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari lina madirisha meusi na magurudumu ya kifahari. Nyuma ya gari hilo kuna magari ingine yaliyoegeshwa kwa miti mirefu ya kijani kibichi inayoonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Safu ndefu ya magari yaliyoegezwa vizuri yaonekana kwenye kuria ya maegesho. Magari haya yanatofautiana rangi kwanzia meupe, dhahabu hadi meusi. Nyuma yao, majengo marefu yanajitokeza angani. Barabara iliyo na vigae na majengo makubwa huonyesha mazingira ya jiji au mji.

Duka dogo la biashara au kibanda cha huduma kikiwa kimepakwa rangi ya kijani kibichi. Mlango wa chuma umeandikwa M-pesa kwa herufi kubwa kuashiria ni kituo cha huduma za kifedha. Mlango umefunguliwa kidogo na ndani kumeweza kuonekana vibanda vingine vya chuma.

Duka la maziwa lenye bango kubwa lililoandikwa Destiny Dairies Pastuarized Milk juu ya mlango. Watu kadhaa wamesimama mlangoni baadhi yao wakiwa wamevalia koti nyekundu yenye maandishi meupe.

Rundo kubwa la viatu, ikiwemo sandari, raba, na viatu vya plastiki, vikiwa vimetawanyika kwenye meza iliyofunikwa na kitambaa cheupe. Viatu hivi viko katika rangi mbalimbali ikiwemo buluu, ngano, nyekundu, zambarau na kahawia.

Safu ya magari matatu mapya yaliyopangwa kwenye eneo la wazi la nyasi, labda kwa ajili ya kuonyeshwa au kuuzwa. Gari la kushoto ni la rangi nyeusi, likifuatiliwa na gari la buluu na gari kubwa jeusi la SUV upande wa kulia.

Ndani ya duka ambapo mwanamke amesimama karibu na mashine mbili za kuuza chakula na maziwa zinazoitwa ATMs . Mashine moja ni ya rangi ya buluu na nyeupe yenye picha za ng'ombe na maandishi Tassmatt milk ATM .

Gari la SUV lenye rangi ya kijivu limelala kwenye nyasi. Likiwa limeegeshwa kando ya mti mrefu wa kijani. Anga la bluu linaonekana wazi juu. Magari mengine na watu wachache wanaonekana kwa mbali. Kuashiria kuwa hili linaweza kuwa eneo la maegesho au kusanyiko wa nje.

Baiskeli ya zamani yenye rangi ya buluu na manjano imesimama mbele ya maduka mawili. Duka moja, lina ishara ya kijani iliyoandikwa M-Pesa kwa wima na jingine lina ishara nyekundu ya CocaCola. Mlango mwingine unaonekana ukiwa na maandishi, Show Autoparts Nissan .

Mikono miwili ya mtu ikiwa imeshika rundo la noti za pesa za Kenya senge dhamani ya shilingi elfu moja. Mkono wa kushoto umeshikilia rundo kubwa la noti zikiwa zimefungwa na bendi ya mpira.

Makasha mawili ambayo yaliorundikana yakiwa yamejaa viazi vyeusi na sanduku la kadibodi ikiwa juu ya kasha la juu. Karibu kuna friji mbili za vinywaji moja nyekundu yenye nembo ya cocacola na nyingine ya buluu.

Mikono miwili ikishikilia simu mairi nyeupe huku kidole cha mkono mmoja kikiwa karibu kuguza skirini. Skirini ya simu inaonyesha orodha ya uchagizi za menu inaonyesha wazi kuwa ni programu ya huduma ya pesa kwa simu labda mpesa.

Gari jeupe aina ya Toyota Hass lenye vioo vyeusi limesimama mbele ya jengo la kisasa. Jengo hilo lina paa pana lililopinda na kuta zenye michoro ya rangi tofauti kama vile nyekundu, kijani na kijivu.

Duka lililopakwa rangi nyeupe na nyeusi chini likiwa na milango na madurisha ya rangi ya buluu. Juu ya mlango wa kati Kuna bango andikwa kwangu tomato dairy milk bar na dirisha la buluu lenye drills upande wa kushoto.

Duka ndogo la reje reja lililopakwa rangi ya buluu, lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Kwenye mlango wa chuma, kuna ishara ya M-Pesa yenye namba za simu. Kamba ya ndizi imetandikwa mlangoni. Mifukoni yenye maduka makubwa kama Tuskys.

Mlango wa duka au kibanda cha biashara mjini Kenya, uliopakwa rangi ya kijani kibichi ukiwa wazi na kuonyesha shughuli zinazofanyika ndani. Nje ya mlango kuna maandishi makubwa ya M-pesa yaliyopakwa rangi ya kijani kibichi.

Bango la matangazo ya bima ya afya kutoka Anziano Insurance Agency, lililoandikwa kwa rangi ya manjano na bluu. Upande wa kushoto kichwa kinachosomeka Affordable Medical Insurance na kuna ujumbe Your Health Is Our Wealth, Get Your Medical Cover Today.